Kifurishi cha dawa ambazo ni za kuruthubisha madini ya chuma ambayo inatengenezwa kwa namna ya kuwachilia madini ya chuma kwa utaratibu mwilini Ili kupunguza madhara ya upande kwenye tumbo. Madaktari wamependekeza zaidi virutubisho hivi. Madini haya ya chuma yanatolewa polepole Ili kuboresha uvumilivu na kupunguza madhara ya tumbo.

Kifurushi cha chanjo ya homa ya manjano ambayo hutolewa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa homa ya manjano ambayo ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya homa ya manjano na unaenezwa kwa mbu. Chanjo hii hutolewa tu kwa hiari ya daktari.

Kuna daktari au mganga wa kienyeji ambaye anapeana huduma za kiuchawi wa mapenzi unaofanya kazi, herizi na dawa za mapenzi, herizi za mvuto wa kimapenzi au kijamii. Katika picha kuna mishumaa inayowaka na karatasi za kucheza karata, vifaa vya kienyeji kama dawa. Kitabu ambacho huenda kinawakilisha kitabu cha mchawi.

Hafla ya uzinduzi wa mradi wa maji safi. Watu kadhaa wakiwemo viongozi na wageni wa kimataifa wamekusanyika karibu na kituo cha kuchotea maji ambacho kina mitungi ya plastiki ya rangi ya njano tayari kwa kujazwa maji. Mmoja wa wageni anaonekana kuwa mgeni rasmi anafungua bomba la maji huku akiangaliwa na watu waliomzunguka.

Mtoto ameketi, ana ngozi ambayo inaonekana kuwa na vidonda au upele ambayo vinaonekana kama dalili za ugonjwa wa ngozi au maambukizi. Vidonda hivi vinaonekana mikononi na mabegani mwa mtu huyu, ngozi ina dalili ya kung'aa na uvimbe mdogo mdogo

Muuguzi akimpa chanjo msichana katika mazingira ya nje, labda kijijini. Msichana yuko ameketi na kuvaa sare ya shule. Kando yao kuna vifaa vya chanjo ikiwemo friji ya kuhifadhi chanjo ambayo ni ya rangi ya buluu.

Chupa ya dawa inayotumika kupunguzua maumivu kuzuia uvimbe na kupunguza homa. Hii ni dawa maarufu inayopatikana kawaida katika maduka ya dawa na hutumika kwa wagonjwa mbalimbali kuwatibu maumivu ya kichwa, maumivu ya msuli, maumivu ya meno na magonjwa ya kuambukizwa ya kawaida.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti huku mtu mwingine ambaye amesimama akitumia kifaa cha kupima joto kwenye uso wake. Kuna mtu mwingine aliyesimama pembeni akiwa anafanya shughuli fulani kwenye kifaa kingine. Wote wawili waliovalia nguo ya buluu ni wanaume na wanatoa huduma za afya.

Choo cha kijijini kilichojengwa kwa mbao na mabati kikiwa kimejengwa katika eneo wazi la mashambani. Katika choo hicho kuna tanki la kuhifadhia maji ambalo linaweza kutumika kwa ajili ya kunawa mikono baada ya kutumia choo au kwa matumizi mengine ya usafi.

Eneo la mbele la hospitali ya county ya Ahera ambayo imejaa maji ya mafuriko barabara na njia ya kuingia hospitalini imezingirwa na maji ya rangi ya tope ishara ya kuwa mvua kubwa imenyesha na mifereji ya maji taka au ya mvua haifanyi kazi ipasavyo. Hali ilivyo kuna mafuriko makubwa yaliyojaa mbele ya mlango wa kuingilia hospitali.

Eneo ambalo kumetokea mafuriko makubwa au mmomonyoko wa udongo. Maji ya matope yamejaa sehemu hiyo na miti mingi imeanguka kwa kushikwa na maji au mmomonyoko. Watu wengi wamesimama pembeni eneo hilo wakitazama au kuchunguza uharibifu huo. Baadhi yao ni wanahabari na walinzi wa usalama. Hii inaashiria kuwa ni tukio kubwa la maafa ya asili ambayo limevutia watu wengi na waandishi wa habari.

Maboksi saba ya bidhaa za virutubisho vya afya kutoka kwa kampuni inayojiita, Maxima. Kila boksi lina jina tofauti na rangi tofauti ambayo inaashiria kazi au sehemu ya mwili inayolengwa na bidhaa hizo.

Wauguzi wawili wakiwa wanamhudumia mtoto mchanga ndani ya chumba cha wagonjwa mahututi za watoto wachanga. Mtoto yuko kwenye kitanda maalum cha kusaidia watoto wanaohitaji uangalizi wa karibu na kuna mashine mbalimbali za kusaidia ufuatiliaji wa hali yake kiafya.

Wananchi wamekusanyika kwenye boti za uamaji wa afya wakiwa wanahudumiwa na wataalamu wa afya. Inaweza kuwa wamefanyiwa ukumbaji wa chanjo, kupata elimu ya afya au kliniki ya kusonga kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Tukio la moto mkali kwenye gari, ambapo moshi mweusi mkubwa unatoka kwenye sehemu inayowaka moto. Watu wengi wamesimama karibu na tukio hiyo baadhi wakiwa wamevaa nguo za kawaida.

Mtaalamu wa afya anaonekana akimsaidia mgonjwa mteja kufanya mazoezi ya kuimarisha misuli au kurejesha uwezo wa mwili, jambo linalohusiana na huduma za afya. Mtaalamu anamsaidia mtu huyu kupanua mikono yake kwa kutumia kifaa maalum.

Maboksi mawili yaliyoandikwa kwa jina la kisayansi chini mna dawa ambazo zinatumika kutibia ugonjwa wa malaria unaosababishwa na vimelea vinavyoitwa plasmodium . Dawa hizi zinapeanwa kulingana na uzito na kilo ya mtu.

Viungo vya jadi au karabashi ambavyo hutumika sana katika tamaduni mbalimbali barani Afrika, hasa Afrika Mashariki. Viungo hivi ni vya asili vilivyotengenezwa kutoka kwa matunda ya mikungu yaliyokauka. Zimepandwa kwa shanga za rangi tofauti ambazo zinaweza kuwa na maana ya kitamaduni au kiroho.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kinga, wakitumia mashine za kupuliza dawa au viakilifu kwenye shamba. Wanafanya kazi ya kulinda mazao kutokana na wadudu au wagonjwa kwa kupuliza dawa za kupambana na hayo matatizo. Shamba linaonekana kuwa na mazao yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri na watu hao wapo safarini wakitembea katika mstari.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mguuzi au mfanyakazi wa afya akimhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya kisanduku cha kupasha hewa na kuhifadhi mazingira ya mtoto mchanga hospitalini. Mwanamke huyo ana sura ya utunzaji na anatilia mkazo kazi yake akimtunza mtoto kwa upendo na umakini mkubwa.

Mwanaume akiwa kwenye mtungi uliosheeni mali za nyumbani kama vile makodoro ya kulali, kuko na mabegi yenye nguo au bidhaa zingine. Kuna viti vya povu sanduku za katoni za kuhifadhia vitu. Maji yanaonekana kujaa sana yakiashiria uwezekano wa mafuriko katika eneo hili.

Mazingira ya hospitali ambapo waauguzi wawili wanawake wamevalia sare nyeupe za kazi wanaonekana wakimwagalia au kumuhudumia mtoto mchanga kwa jumla kuna watoto wachanga wawili waliolazwa ju ya kitanda cha hospitali wakiwa wamefugwa kwa vitambaa vya kitenge. Mwanamke mwingine anaonekana nyuma huwenda mama ya watoto hao.

Daktari wa macho akimfanyia uchunguzi wa macho mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum. Ni mwanamke ambaye ameketi upande wa pili wa kifaa, na ameweka uso wake kwenye sehemu ya kifaa ili daktari aweze kuchunguza macho yake.

Bango lililowekwa kwenye nguzo za umeme likitangaza huduma kutoka kwa daktari. Anapeana huduma za kumvuta mpenzi, hii huduma inaashiria kutumia imani za kishirikina au tiba mbadala ili kumrudisha au kumvutia mpenzi. Pia anapeana huduma za kibiashara, inaonyesha kuwa...

Sehemu ya hospitalini inayojulikana kama wadi ya watoto wachanga ambapo watoto wachanga hasa wale waliotangulia kuzaliwa bila kufikisha wakati wapatiwe matunzo maalum. Wauguzi wawili wamevalia sare za hospitali na wanaonekana wakifanya kazi ya kuwahudumia watoto wachanga waliozaliwa kwenye vitanda vya kisasa.

Mgonjwa akiwa amelezwa kitandani katika chumba cha wagonjwa mahututi hospitalini. Anaonekana ameunganishwa na mashine za kusaidia kupumua. Wahudumu wawili wa afya waliovaa barakoa na kofia za upasuaji wanasimamia hali ya mgonjwa. Mhudumu mmoja amevaa sare nyekundu na anachunguza mashine, huku mwingine akimshughulikia mgonjwa moja kwa moja.

Chupa ya dawa ya sindano ambayo ni chanjo ya matone au unga kwa ajili ya kuchanganywa kabla ya sindano. Inazuia dhidi ya ugonjwa wa surua, matumbwitumbwi, rubella. Hii ni chanjo maarufu zaidi inayotolewa katika watoto.

Madaktari wawili wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha madaktari wa meno. Wamevaa makoti meupe ya kitabibu, barakoa na glavu, kwa ajili ya usafi na kinga dhidi ya maambukizi. Mmoja wao anashikilia kifaa cha daktari wa meno akifanya uchunguzi au matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa, wakati mwingine anamsaidia kumpatia vifaa.

Watu wawili wanaokimbia au kujaribu kufukuza kundi kubwa la nzige, ambao ni wadudu wanao julikana kwa uwezo wao wa kusafiri kwa makundi makubwa na kuharibu mazao mashambani kwa kiasi kikubwa.

Sindano ikijazwa chanjo kutoka kwenye chupa ndogo ya dawa, pembeni kuna kisanduku kilichoandikwa jina la chanjo ambayo ni ya chanjo dhidhi ya magonjwa ya surua, matende na rubela. Chanjo hiyo hutolewa kwa watoto na watu wazima kuwakinga dhidhi ya magonjwa hayo matatu

Tangazo ya kliniki ya tiba ya asilia inayojulikana kama Masai Herbal. Kliniki hii inatoa tiba ya za asili kwa 100% ndani ya nje ya Tanzania. Picha inaonyesha mimea ya tiba mbalimbali na vinywaji vya asili. Pia kuna nambari ya simu ya kwa kuwezesha mawasiliano.

Mwanaume mmoja aliyeketi akiwa katika mazungumzo na mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyo ameshikilia kifaa cha mfano wa uume wa plastiki ambacho hutumika katika idhini ya afya ya uzazi. Huenda ni kwa madhumuni ya kueleza kuhusu upasuaji wa tohara au matumizi ya kondomu.

Mgonjwa ameketi katika kiti maalum cha daktari wa meno. Ambacho kimepangwa kwa ajili ya matibabu ya meno. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga ya rangi ya machungwa, inayotumiwa kulinda macho dhidi ya miale ya rangi au vifaa vya daktari wa meno.

Daktari wa meno akiwa anamtibu mgonjwa mwanamke. Daktari yuko amevaa suti ya kazi nyeupe, glavu za mpira na barakoa na uso. Mgonjwa yuko amekaa kwenye kiti cha kliniki na anaonekana akifungua mdomo ili daktari aweze kufanya uchunguzi au matibabu ya meno yake.

Mama aliyelala kitandani mwa hospitalini akiwa amembeba mtoto mchanga aliyezaliwa karibuni. Mama huyu anaonekana kuwa amevalia nguo ya hospitalini, ishara kuwa bado yuko chini ya uangalizi wa kitibabu baada ya kujifungua. Amevalia gauni la hospitali na wanaonekana kuwa mwenye furaha na mtulivu, huku akimwangalia mtoto wake kwa mapenzi.

Mkono umevalishwa glavu ya kijani, umeshikilia sindano na chanjo dhidi ya masalia, mafua ya kongosho na rubela. Ni chanjo ya kipimo kimoja na ni ya kuishi kupunguza nguvu ambayo hutumiwa kuzuia magonjwa hayo matatu.

Eneo ililowaadhiriwa na mafuriko, maji yamejaa katika mtaa kati ya nyumba mbili za mawe. Kuna watu wawili ambao wanatembea kwenye maji yaliyofurika. Nyuma yao kuna watu wengine pia wakipita kwenye maji. Kando ya nyumba upande wa kushoto kuna mbuzi walioko juu ya sehemu ya ukuta, labda wakijaribu kukwepa maji.

Mwanamke mmoja aliyeketi kwenye kiti cha plastiki akiwa amevaa nguo ya kazi ya jikoni na koti la baridi. Anaonyesha chupa mbili za dawa mikononi mwake. Chupa moja ina maandishi yanayoonekana kiasi, huku nyingine haionyeshi maandishi vizuri. Mwanamke huyu anaonekana kuwa katika mazingira ya kawaida au ya nyumbani.

Mwanafamasia au mtafiti akiwa kazini ndani ya maabara, amevaa koti la maabara na barakoa na anaonekana akifanya jaribio au uchunguzi wa sampuli za damu au madawa kwenye vifaa vya kisasa vya maabara. Hali ya picha inaonyesha umakini mkubwa na usafi unaozingatiwa katika mazingira ya maabara.

Chupa hii imehifadhia chanjo ya polio ambayo inakinga dhidi ya ugonjwa wa kupooza. Inalinda dhidi ya aina tatu za virusi vya polio . Iko na alama ya kuonyesha kama chanjo imehifadhiwa katika joto sahihi.

Sindano na chanjo ya virusi vya surua, mafua ya koo na rubela. Chanjo hiyo hutolewa kwa watoto na watu wengine ili kuwalinda dhidi ya magonjwa haya hatari. Pia kuna bandari ya mpira ya unga, na vifaa vingine vya huduma ya kwanza kama gazo.

Kifurushi cha dawa zilizoandikwa "Analgesics drugs" ambazo ni za kupunguza maumivu. Kuna chupa ya dawa upande wa kushoto na boksi lake upande wa kulia. Vyote vikiwa na muundo wa kisasa wenye rangi ya manjano na nyeupe. Muundo wake ni safi na wa kitaaluma unaonyesha kuwa ni bidhaa ya afya inayolenga soko la kisasa.